Hapa kuna aina mbalimbali ya vyakula , hivi vyakula vinatumika mwilini mwetu ili kuongeza nguvu . Hivi vyakula kwa mfano kuna karoti ambavyo vinasaidia sana ili tuweze kuona mbali hapa vinapimwa kulingana na uwezo wako wa kununua.

Hii ni kibanda cha Destiny Diaries, inauza maziwa, ambayo ina manufaa kwa mwanadamu. Kuna wanunuzi ambao wamengoja, ili wapimiwe maziwa. Hii maziwa wanapiwa kulingana na uwezo wao wa kifedha. Hapa tunafurahishwa kuwa.

Hapa ni maeneo ya uuzaji na ununuaji watu wa kila ainambalimbali wamekusanyika ili kununua nguo ambayo itamfurahisha hapa sokoni kuna nguo kina aina mbalimbali kuna nguo za wanawake za watu wazima za wanaume pia , pia za watoto.